Mama huyu ambaye ameweza kulala kwenye sakafuni akiwa na maumivu kwenye tumboni anaonekana kuwa katika ile hali ya kutaka kuzaa. Naye mama huyo mwingine ambaye ameweza, au katika ile harakati za kumsaidia mama huyu ili aweze kuizaa kwa utaratibu bila maumivu yoyote.

Hawa ni waKenya ambao huenda wanafanya kazi katika Huduma Kenya, wanajumuisha kuwa, katika kazi yao huenda hawajapewa mshahara au wamekuja mjini kugoma, ili kudiirisha kuwa waweze kupata jumuia au waweze kusaidiwa, kuhifadhi katika ile harakati za kulibwa.

Hizi ni dawa ambavyo ni yellow fever, ambao unaweza kushikwa na daktari huu na tena kuna shindano ile, unaonyesha kuwa, unafaa kutoa sehemu za dawa hii alafu unajidunga nao ilikuhakikisha kuwa umeweza kuipata chanjo au imeweza kusaidia kuipunguza chanjo huo.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kutolewa kwenye karatasi hii na kuwekwa kwenye vifaa hii kudhihirisha kuwa dawa hizi ni dawa ambazo zinafaa na wakati uko na maumivu katika mahali unaweza kuipata dawa hizi kwenye hospitali ambayo iko karibu nawe au kliniki ambayo iko karibu nawe sehemu huku .

Hizi ni taa ambazo zimeweza kuwakishwa kwenye meza hii . Hizi dawa ni dawa za kienyeji ambazo zaidi huwa zinatumiwa na kina mama. Dawa hizi zimeweza kutolewa kwenye mashambani ili watu ambao uko mgonjwa na hutaka kutumia dawa za hospitalini unawaeza kutumia dawa hizi za kienyeji.

Daktari huyu ambaye ameweza kusimama akiwa amevalia barakoa mdomoni anaonekana akishika mdomo wa mgonjwa huyu ambaye ameweza kuketi chini, huku akionyesha kuwa meno ya mgonjwa huyu inamuuma naye daktari ako katika ile hali ya kumsaidia kumtibu.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekezwa kwenye, kifaa hiki ambacho kimeza kutolewa kwa hizi. Inadhihirisha kwamba dawa hizi unaweza kuitumia au kiimeza ili uweze, kuakikisha kuwa umeipona kama kichwa ama tumbo inakuuma . Dawa hizi ni dawa ambazo unaweza kuzipata hosptalini ama kliniki ambayo iko karibu nawe.

Huyu naye ako katika ile mtinda ya kufunzwa na daktari huyu jinsi ya kuitunza meno yake. Ilali isiliweze kumuuma tena. Ni dharuri huyu anaonekana akiwa katika ile harakati ya kufunza. Mgonjwa huyu aweze kuitibu na kusiya ugonjwa.

Huyu ni daktari ambaye amemshika mgonjwa huyu ambaye ameweza kuulazwa katika kitandani, huku akiangalia meno ya mgonjwa huyu, naye kuna mwingine amesimama pale akitowa dawa ili aweze kumbea daktari ambaye anamshika mgonjwa huyu.

Hizi ni dawa ambazo zinaweza kuwekesha au kuitoa kwenye karatasi na kuweka katika sehemu hii. Dawa hizi unaweza kuzipata hospitalini au sehemu zinginezo ambazo wakati unaitaka unaipata ili kukusaidia katika maisha kwa kuimeza ile upate nafuu.

Hizi ni vifaa ama zile miti ambazo zimeweza kutolewa kwenye mashambani na kuletwa katika mjini na mama huyu ili kuthibitisha kuwa hizi ni zile ambazo unaenda kuchemsha na kuweka kwenye moto ili itakusaidia kuikunywa maji yake, ili kuhakikisha inakutibu ugonjwa.

Hapa ni mjini ambayo kumekuwa na mfuriko mwingi, au kumekuwa na mvua mingi naye gari hili ambayo imeweza kuitaga katika liko ile harakati za kutaka kuitemea ili kwenda, katika sehemu manyumba katika sehemu imeweza kuaribiwa na mvua huo katika sehemu huo.

Daktari huyu anaonekana kuona au akitumia kifaa hiki kuona macho ya mgonjwa huyu kuhakikisha kuwa macho hio ya mgonjwa huyu haina hitilafu au anataka kujua ni kwa sababu gani macho ya huyu inamwuma.

Na mama huyu ambaye ni mzee ambaye ameketi chini akiwa ameshika mtoto huyu ,naye daktari huyu anaitoa dawa hii kupitia kwenye kifaa hicho na kuweka kwenye sindano ili aweze kumtibu mtoto huyu ambaye ameshikwa. Sehemu, ni sehemu ya ama kiza ama ni kiangazi.

Daktari huyu ameweza kuketi chini huku akimtoa meno ya mgonjwa huyu ambaye ameweza kuilazwa na kuona juu na kuipanua mdomo wake ili daktari naye aweze kuipata hakika kuwa ni meno gani ambayo inaweza kumumiza. Daktari ameweza kuivalia barakoa na kushika kifaa chake kwa mkono ili aweze kutoa meno haya.

Huyu naye mama ambaye ameweza kuketi chini huku datrari akimpima kwenye sikio lake iliaweze kama bado inaskikanga, kitu ambacho anaweza kuaambiwa. Kuna wengine wengi ambao wameweza kuiketi, nyuma ya dakrati huu huku wakiwa foleni hao wakiwa wanangojea watibiwe pia katika sehemu hiyo.

Na mama huyu ambaye ameweza kushika hivi karatasi anaonyesha kuwa dawa ambayo ameandikiwa inafanana na karatasi hii. Naye kuna meza ambayo imeweza kuwekwa huku. Huku inaonyesha kuwa mama huyu anajionyesha anajionyesha anaonyesha kuwa dawa hizi ambazo ziko kwa karatasi ni tofauti na vile vilevyoandikwa.

Huyu mama ambaye ameweza kuilaza katika kitanda cha hospitalini huku akiwa ameshika mtoto kuonyesha kuwa alikuwa anaizaa mtoto huyu. Wengine wamama na wazee wameweza kuisimama mbele yake wakimpea maoni na kumpea shukrani kwa kuzaa mtoto huyu, huku akiweza kubeba maelezo zaidi jinsi ya kufanya vitu au jinsi ya kuilisha mtoto huyo.

Hapa ni pahali pa kiangazi ambao hao wanaonekana wemeenda sehemu huo mzee huyu anaonekana akipimwa, korona wakitumia kifaa hiki madaktari ambao, wameweza kuikaa mbali na wao, hapa ni sehemu ambao kuna umaskini na hawa madaktari wemeweza kuenda huku ili waweze kuizuia korona.

hizi ni madawa ambazo ni.. nayo kuna kifaa hiii ambayo ni shindano wakati unaitaka dawa hayo unaweza idunga na kuitowa na kumtibu nayo mgojwa ili akiwa anaumwa na ugonjwa fulani anaweza kuipata nafuu.

Mwanadada huyu ambaye ameweza kulala katika sehemu ya hospitali huku akilazwa kwenye kitanda cha hospitalini akitibiwa nao hawa madaktari wanaendelea kumsaidia mgonjwa huyu ili aweze kupata nafuu katika hospitali hii.

Hizi ni vifaa ambazo mganga huwa anaitumia. Naye wakati unaenda kwa mganga unaitumia vifaa hivi ili uweze kuitatisha au kutoa maoni ya shida ambazo huenda umeenda kuipeana katika mganga huyu. Hizi ni vitu za samani ambazo zinatumika kwa waganga.

Hizi ni dawa ambazo zinazoekezwa kwenye meza hizi ambazo zinatumika ( for )UTI hizi zinaeza kuitibu na kwa wakati wowote unaeza kuipata katika hospitalini ama katika pahali popote ambao unaeza kuipata hizi dawa, hizi zitakusaidia kuipea nafuu.

Hizi ni vifaa ambazo zimeweza kuwekwa kwa madawa ili ieze kuuzwa katika madukani za madawa au ni sehemu ambazo zimeweza kuekwa ili mgonjwa akieza kuipatwa na mgonjwa fulani anaipewa dawa hizi ili aeze . Dawa hizi zinafanana zimeweza kuwekwa katika sehemu moja.

Haya ni maji ambayo yameweza kuifurika mjini huo kuonyesha kuwa kuna dalili ya mvua mingi sehemu hii. Na kuna gari ambayo inaweza kuingiza kwa maji ili yapite. Kuna watu ambao wanaweza kupita kutumia baiskeli na pikipiki. Nyuma kuna mama ambaye ameweza kugeuza na maji haya na kuharibu biashara yake huku akipeleka vitu vyake nyumba kuna manyumba za kifahari ambazo zimeweza kuangizwa pia na maji haya.

Madaktari ambao wako katika sehemu hii wako katika ile hali ya kusimama katika sehemu hii kwa gari wanaonekana kuwa wameenda mashambani kupitia gari hii ambayo wameekeza katika sehemu hii kusaidia wananchi ambao wako mashambani kuwasadia na kuwapa chanjo.

Mama huyu anaonekana akimshika mtoto huyu ambaye bado ni mchanga. Akimshika anakuwa akimuona akiwa katika hospitalini ambayo huenda alikuwa anaenda kuzaa mtoto huyu. Hapa ni hospitalini ambayo mama huyu anaendelea kutibiwa katika ugonjwa alikuwa anaenda kutibiwa.

Huyu ni mwanadada ameshika vifaa hivyo kwenye mkono wake. Huyu anaonekana akicheka huku akiwa katika hospitali. Inaonyesha kuwa huyu ni daktari na ako katika sehemu ambazo anaendelea kuwatibu wagonjwa hawa. Anaonekana akisimama akishika vifaa hivyo kwa mkono wake.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kutolewa kutoka hospitalini. Hizi dawa zinafaa kutumiaka au zinatumika katika sehemu zinginezo ili mgonjwa aweze kuinunua ili kuweza kuitibu ule ugonjwa ambao unamwuma. Dawa hizi ambazo zimeweza kuwekwa kwenye kifaa hii ni zile dawa ambazo unaweza kuipata hospitali.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekwa katika sehemu moja. Dawa hizi zinatumika katika hospitalini kuwabea ugonjwa ambao wameza kuenda huku akiwa na tatizo ili waweze kuipata nafuu. Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuweka katika sehemu moja lakini ni saa aina tofauti.

Huyu naye ni mama ambaye ameweza kuilaza katika kitanda cha hospitalini huku ameifungua mdomo wake kuonyesha kuwa kuna hitilafu katika meno. Madaktari hao wanaonekana wakifanyia kazi hao wakitibu meno ya mgonjwa huyo.

Jamaa huyu anaonekana akiskuma mzigo hii kwenye meli yake kupitia maji. Hizi ni mizigo ambazo zinaonyesha kuwa mwenyewe ameweza kukwama katika sehemu fulani naye huyu anaiskuma ili aweze kuipata au kulipwa pesa.

Hawa ni wale wameweza kuenda katika sehemu moja mashambani ili kuhakikisha kuwa wameanza ama wameweza kuwafunza wale wanaishi mashambani jinsi ya kuhifadhi mazingira na jinsi ya kuzuia ugonjwa huu ambao umesambaa wa corona. Wameweza kuivalia ile vifaa ambavyo vinafanana ama nguo zinafanana.

Hizi ni dawa amabazo zimeweza kuwekwa na kushikwa na huyu jamaa kwenye mkono wake. Dawa hizi zinatumika kumtibu nao mgonjwa ili aweze kumsaidia kwa kumpea chanjo. Kuna sindano ile ambayo inatoa hiyo dawa kwa kifaa hicho ili idungwe kwa mgonjwa

Hapa ni hospitali ambao wakati uko na tatizo lolote la meno unaeza kuenda huku ili meno iweze kutibiwa. Tena kuna televisheni ambayo iko kwenye ukutani na inaendelea kuonyesha vitu vyake. Hapa unaeza kuipata maridadi ya meno.

Hizi ni dawa ambazo zinatumika unampea mgonjwa ambaye anafaa mgonjwa ili aweze kumpea nafuu katika ugonjwa huo. Dawa hii imeweza kutana na tarehe hii kuonyesha kuwa ni dawa ambazo ni haraka sana zinasaidia kutibu ugonjwa fulani ambao inakuwa inamwuma mgonjwa huyu.

Dakrati huyu ambaye ameweza kusimama huku akizungukwa na madaktari wengine wakimtibu mama huyu ambaye ameweza kuiketi chini. Inaonekana mama huyu anatibiwa kwenye sikio lake, uenda alikuwa na tatizo katika maskio lake ili aweze kupata nafuu kwa sikio hilo.

Hii ni daktari ambaye ameweza kuishika mtoto huyu ambaye inaonyesha kuwa mtoto huyu amezaliwa lakini haijafika siku za kumtoa huyu alieza kuweka katika kifaa inamsaidia alale na kupata chakula inavyotakikana.

Huyu ni mama ambaye ameweza kuiketi chini anajieleza, uenda ni mgonjwa, kwa dakatari huyu ambaye anaonekana anampea mama huyu maoni akiwa ameweka dawa hizi kwenye meza ili kuonyesha kuwa mama huyu anaonyesha jinsi ya kutumia dawa hizo.

Hapa ni shuleni ambayo hizi manyumba ni zile manyumba ndogo na katika hapa ni mwalimu ama mtu ambaye ni mkuu wa mazingira ameweza kuenda katika sehemu hii hili aonyeshe jinsi ya kuhifadhi mazingira katika sehemu hii kwa kutumia jumba ndogo hizo.

Daktari huyu anaonekana akiwa amevalia barakoa na akiwa anaisanya, dawa hizi kwenye meza ile, ana dihirisha kuwa dawa hizo anazozisanya katika hospitali zile, ambazo anajaribu kumsaidia mgonjwa huyu ambaye anaeza kuiletea simu hio ili aweze, kuipata nafuu.

Hapa ni sehemu ambayo haina mvua kabisa ama ya kiangazi. Ng'ombe hio inaonekana kuwa na maumivu kwani zile ng'ombe ambazo zimeweza kufa katika sehemu hii ziko jini. Kotokana na kunywa maji au kupata chakula katika sehemu hio ambayo ni ya kiangazi.

Daktari huyu anaonekana ameitoa meno ya mgonjwa huyu ambaye ameweza kuketi chini na kupanua mdomo wake. Kifaa hicho ambayo daktari ameweza kushika kwa mkono ni meno ambayo ameweza kuitoa kwa mgonjwa huyu huenda kilikuwa kinamuuma.

Hizi ni dawa ambazo zinaweza kutumika au kumpea mgonjwa ambaye anaona maumivu ya kichwa. Kuna sindano ambayo iko hapo ambayo inaonyesha kuwa kuna dawa au dawa hizi zinaweza kutolewa sehemu zingine ambazo siezi kuipita ili kumpea mgonjwa.

Tunaye huyu ambaye mama ameketi chini na ameshika mtoto, daktari hawa ambao wanaonekana wakisimama wakishika mtoto huyu ili aweze kupewa dawa, inaonyesha kuwa ni chanjo la watoto kwani kuna wengine ambao wako nyuma ya mama huyu ameweza kuketi akiwa katika foleni ili aweze kusaidiwa pia.

Jamaa huyu ambaye ameweza kuilaza katika kitanda cha hospitalini na daktari huyu anaonekana kuwa kuna kifaa ameweza kuwekewa kwenye machoni yake kuonyesha kuwa anaumwa na sehemu ya fulani. Daktari huyu anaonekana akiona au akimtibu naye huyu mgonjwa ili aweze kupata nafuu.

Daktari huyu anaonekana akimshika mtoto huyu ambaye ameweza kuilazwa huku mama huyu ambaye ameketi nyuma ya daktari huyu akiwa anamwangalia mtoto huyu. Daktari anamsaidia mtoto huyu kumpea matibabu ili aweze kuipona.

Hizi ni dawa ambazo zimeweza kuwekezwa katika sehemu hii. Dawa hizi zinaweza zinatumika ili au zimeweza kuuzwa katika hospitalini au mahali hapa. Hizi dawa zinaweza kuitumika, ili wagonjwa waweze kununua waweze kujitibu nayo, waweze kuipata nafuu kwenye mwilini mwao.

Hawa wako katika zile ishara za kuweka zile dawa kwenye mimea ili ziweze au zisiweze kuangamizwa na vidudu. Hawa wameweza kuvalia zile mitungi kwenye migongo ili waweze kuweka dawa haya kwenye mimea hii ili iweze kuipata mimea ambayo zinafaa kabisa.

Na huyu hapa katika sehemu ambayo anaishika vifaa hivyo kwa mkono wake huku kuna mwingine ameweza kuwa anaisimama na kumuonyesha vile aweze kuifanya kazi. Wanaonekana kuwa wako hospitalini na huyu anayepewa kazi ile aweze kumsaidia kimwili.

Hawa ni daktari ambao wameweza kumlaza mgonjwa huyu katika hospitalini huku wakiwa katika kitandani. Jamaa huyu ambaye anaonekana akitibiwa kwenye sikio lake. Naye daktari huyu mwingine anaonekana akijiwekelea kidole kuwa mambo yako sawa.

Huyu ambaye ameanza kuivalia nguo za kazi anaoanekana akiweka madawa haya katika miti au katika zizi vitu ambazo si chakula huku ameweza kuivalia barakoa na ameiweza kuibeba mtungi kwenye mgongo wake ambayo ina dawa hizo. Tunaweza kuweka dawa hizo kwenye vitu haya ambayo anaweka ili kuweza kuiharibu au kutoiskia manga.

Hivi ni vifaa ambao vinaeza kutu. ika na huo, wanawake hua wanaitumia, hizi vitu huwa zinavaliwa wakati ambao kuna, wakati ambao wanaitaka ili kuakikisha kuwa wasipatwe na ile ugonjwa na ila usafi.

Huyu ako katika ile hali ya kuitaka au kuiweka dawa kwenye mimea yake katika mashambani ili kuhakikisha kuwa mimea zake hazijaharibiwa na vidudu katika sehemu hii. Anaziweka ili kuhakikisha kuwa ataipata ile mazao mzuri kutoka shambani lake.

Inaonyesha kuwa Kuna dawa tofauti Kuna ya nyekundu, Kuna ya nyeusi na kitu ambacho Kuna dawa ambayo limewekwa ndani yenye Inaeza kuwa imetumiwa na yenye na imefungwa na kifuniko ambaye ni nyekundu pia.

Hili ni ngamia ambaye ameweza kulala chini ama huenda amekufa kutokana na njaa ngamia huyu ambaye amelala chini inaonekana kuwa kwenye maeneo ambayo yako na matatizo ya mvua au kiangazi na inaonyesha kuwa kiangazi ni kubwa kule na inaweza kuibeba mizigo mingi.

Hawa ni watu wanaoonyesha ishara ya kuwa wakati ambao wako na maumivu kichwani unaweza kuwa na dawa fulani ambayo inakusaidia ili kupata matibabu au kuweza kupata maelezo zaidi kuhusu dawa ambayo unaweza kuitimia kuepuka ugonjwa huu wa kichwa.

Huyu ni mzee ambaye ameweza kuketi chini na ameweza kuipanua mkono wake wa kulia tunaye daktari ameweza kuweka dawa kwenye sindano na kumdunga ili kuepuka magonjwa yeyote ile. Na kando kuna wamama ambao wameweza kusimama wakiwa kwenye laini. Huenda wako kwenye laini ili kupata matibabu pia wao.

Kuna mtoto ambaye ameweza kulala kwenye kitanda au amelazwa kwenye hosipitali. Kando yake kuna mtu ambaye amesimama na amevaa miwani. Pia huenda ni baba wake na mama wake. Huku kuna mwingine ambaye ako kwenye hosipitali huku amesimama akiwangalia. Mtoto huyo amelala kwenye kitanda na huenda ako na maumivu mwilini.

Baba huyu amemshika mtoto katika hospitali na ameketi kwenye kiti ambayo ni nyekundu na daktari ameshika sindano ili kumtibu huyu mtoto au kumdunga sindano. Mama huyu ambaye anamdunga amesimama ili kumsaidia mtoto kumtibu katika hospitali hiyo.

Daktari huyu ambaye amesimama na anatoa dawa plastiki ya dawa hili maybe kumdunga ama kumtibu mtu yeyote ambaye ako karibu na yeye. Dakatari huyu ako na miwani na ako anaangalia kwa makini sindano yake ambayo anaiweka dawa.

Haya ni dawa ambayo yameeza kuekwa kwenye plastiki na ingine iko kwenye kitu ambayo iko kwa karatasi. Haya ni dawa ambayo yanaweza kukusaidia kutibu maugonjwa au kupata matibabu au matibabu kwingine.

huyu mama ambaye ameweka vitu machoni na ako na nywele na amevaa miwani, amevaa kitu hilikuweza kutumia kazi hao na wako kwenye (laboratory) na ameweza kusimama hilo kufanya maelezo hayo katika masomo ambaye anafunzwa shuleni huku.

Mama huyu ni mganga, na mganga watu wengi huwa wanaenda ile wakati wamepata tatizo. Mama huyu au mzee huyu ambaye hajaonekana kwa sura ameketi chini akishika vitu zake za kazi kwenye mkono wake wa kulia na ameweza kuketi na mbele yake kuna vitu mingi kama mawe ambayo yako chini.

Mtu huyu ambaye ameweza kusimama huku ametumia kitu ambayo imemsaidia kusimama. Huenda ako na majeraha kwenye mguu yake ya kulia. Amesimama katika choo au bafu, huku ameweka mtungi ya maji kwenye juu la bafu. Inaonyesha kuwa mzee huyu ametokea huku kujisaidia au alikuwa anaenda kujisaidia huku.

Mtu huyu ni mtu ambaye ameenda kando huko kuinawa mkono ili kuepuka ugonjwa ambao ni Covid-19 . Mtu huyu anaonekana ameinama huko akiinawa mkono na yeye ni mlinda mlango, mlinda mlango. Kuna mtungi ya maji ambayo ameweka na kuna mahali pa kuweza kuinawa naye mkono huo.

Kuna mtoto ambaye huenda ameweza kuzaliwa na ako kwenye hosiptali na ameweza kuwa, kando yake kuna daktari ambaye anapima ili kuonyesha kuwa bado au anaendelea kupumua, daktari huyo anamsaidia huyu mtoto huenda ako na kasoro fulani ama amezaliwa badala ya miezi yake ya kuzaliwa kufika.

Mama huyu ambaye ameweza kusimama huku ameshika kiti kwenye mkono yake kuonyesha idara kuwa hilo kiti ni la maana, na huenda kuna watu ambao wanafuzwa. Kando yake ni mama ambaye ameketi huku ameshika maji kwenye mkono wake. Na walikuwa wanafuzwa hapo kwenye mafunzo, wakafunza watu wengine kuzijihisi ya kufanya kiti chochote hicho.

Hizi ni dawa ambayo ni nyekundu yako kwenye plastiki na yameweza kuyamwagika kwenye meza au sakafuni, Kuna mmoja ambaye ameweza kuweka kwenye kifuniko huenda mwenye anayetumia dawa anataka kuimeza, hii ni ishara kuonyesha kuwa dawa haya yakona ma yanaweza kutibiwa .

Hii ni kadi ambayo huwa watoto hupewa baada ya kupewa dawa. Hii inaonyesha ishara ya dawa ambazo amepewa ili kuepuka magonjwa kadhaa na kadhaa. Mtoto huyo ambaye anaweza pewa ni watoto wa miaka tano na chini.

Kuna matofauti mingi za dawa ambazo huenda zikatoa wakati uko na matatizo yeyote ile, na dawa inayoonyesha ni kuwa wakati uko na shida unaweza tumia kadhaa hizi, dawa hizi zimeweza kuwekwa kwenye vikaratasi vitofauti tofauti ili kuhakikisha kuwa haya dawa no tofauti.

Ni plastiki hiki ambalo linaonyesha huenda hutumiwa au linatumiwa kuongeza kuongeza vitu au nguvu au kitu chochote huku kwenye mwilini. Na liko na vitu ndani na limeandikwa kuwa huenda kuna kalamu yeyote ambayo unaweza kuyatumia ambayo haihisi kuwa ni mingi. Na inaongeza inaongeza damu mwilini.

Mama huyu ameweza kuketi na daktari naye ameketi kando yake. Mama huyu ako na nywele na ako makini huenda anaelezwa na daktari jinsi kutumia dawa jinsi ya au maybe mama huyu anajieleza vile ako mgonjwa. Mbele yake kuna watu wengi ambao wameweza kuketi pia chini.

Hili linadhiirisha kua, haya ni manyumba yameweza kuchomwa na hii moto imeweza kuteketeza nyumba. Kuna mabati ambayo yameteketea. Hii jumba limeumia sana na moto lenye imechomwa huenda kwa vitu. Kunao wanaeza kuichoma nyumba hii.

inaonyesha kuwa kuna nambari ya simu ambayo unaweza kumpigia simu wakati unataka usaidizi wowote. Hii inathihirisha kuwa hii ni daktari ambaye anaweza kukupa au unaweza kupata kitabu hiki ili kuisoma kupata maelezo ya maisha au kuhusu mapenzi.

Hii inaonyesha kuwa ni dawa ambayo watu au kila mtu ambaye huwa ako mgonjwa anaweza pewa ili kuepuka magonjwa mengi na kwa kuwa huwa inapewa kwa watoto ambao miaka yao iko chini ya miaka tano au imepita miaka mbili.